Kuna mcheche wa mkono unaotumika kusaidia watu wazee au wenye matatizo ya kupumzika miguu hasa katika huduma la watu wazee. Mchehce wa mkono wenye vidole vya gamu hutowa msukumo wa nguvu na msuguano unaosaidia mgonjwa kusimama na kutembea kwa usaidizi. Pia, hutumiwa na watu wazee wanaopata ugumu wa kutembea au kuishi kwa uhuru.

Naona mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga akimhudumia mgonjwa katika wodi ya wagonjwa mahututi. Hii inaashiria huduma ya watu wazima au wazee ambapo wagonjwa mara nyingi huhitaji uangalizi wa karibuni na wa kitaalamu. Huduma hii ni muhimu kwa afya ya watu wazima wanaokumbwa na magonjwa sugu au udhaifu wa uzee.

Naona kifaa cha kupima joto la mwili kwa kutumia mionzi, kinachotumiwa katika huduma ya afya hasa kwa ajili ya watu wazima na wazee. Kifaa hii hurahisisha upimaji wa joto bila kugusa moja kwa moja, hivyo kupunguza hatari ya kuambukiza magonjwa . Katika huduma za wazee, kupima joto n muhimu sana kwani joto la mwili linaweza kuonyesha dalili ya maambukizi au matatizo mengine ya kiafya ambayo yanahitaji matibabu ya haraka.

Picha hii inaonyesha meza ya kandoo ya kitanda ambayo hutumika sana katika huduma za watu wazima na wazee. Mezaa hii husaidia wagonjwa au wazee wanao lazwa kitandani kula, kuandika na kutumia vifaa vya kidijitali bila kutoka kitandani.

Naona mgonjwa aliye katika kitanda cha hospitali akiwa anapata matibabu, huku wauguzi wakivaa vifaa maalum vya kinga, ili kumlinda mgonjwa na wao wenyewe kutokana na maambukizi. Huduma hizi ni muhimu kwa watu wazima na wazee, kwa kuwa mara nyingi kuna matatizo ya kiafya, yanayohitaji uangalizi wa karibu na matibabu maalum.

Ona huduma za matibabu zinazotolewa, kwa watu wazee au watu wenye umri mkubwa katika hospitali ya kituo cha afya. Kuna mgonjwa wa aliyelegeza kwenye kitanda na cha hospitali akiwa na mashine za matibabu karibuni. Mtu mmoja amevaa mavazi ya kinga anatoa huduma au huduma ya matibabu kwa mgonjwa. Inaonekana haya ni mazingira ya hospitali yenye vifaa vya kisasa au kusaidia maisha au matibabu.

Huyu ni mgonjwa aliye hospitalini ambaye miguu yake imewekwa bendeji. Kila mguu una bendeji mbili mbili. Pia kuna chuma zinazoonekana zimeshikilia mguu wale ili huweze kupona.

Hii ni operesheni inayoendelea ya upasuaji katika chumba cha upasuaji ambapo madaktari wanafanya kazi pamoja. Wote wamevaa mavazi za kujikinga na barakoa ili kuhakikisha usalama wa mgonjwa wakati wa upasuaji.

Kiti kilicho na magurudumu manne kinaonekana. Pia, kuna pahali panapokaliwa palioko katika rangi ya bluu. Pia, chini kuna plastiki inayoonekana ya rangi ya samawati. Pia kuna chuma zilizoshikilia kiti hicho.

Daktari alie shika sindano ana onekana akimpa mtu chanjo, pia madaktari hao wame jikinga kwa barakoa, pia kuna watu wanao onekana wameketi na kuna mtoto mmoja alie keti pia, pia kuna bidhaa vilivyo ekwa chanjo hizo.

Naona vifaa mbalimbali vya kinga binafsi vinavyotumika na wauguzi na madaktari katika kutunza wagonjwa. Vifaa hivi ni pamoja na barakoa, glavu, kofia, gauni, aproni na vifuniko vya viatu ambavyo husaidia kuzuia maambukizi ya magonjwa hatari. Matumizi ya vifaa hivi ni muhimu sana katika kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wa afya na wagonjwa, hasa katika maeneo yenye magonjwa ya kuambukiza.

Kuna mfano wa virusi ambavyo vina muonekano wa pande zote na vikiwa na miiba midogo inayozunguka. Inaonekana ni taswira ya kidigitali ya virusi au virusi vingine vinavyosababishwa na magonjwa ya kuambukiza. Inawakilisha hatari ya virusi vinavyosababisha magonjwa ya kuambukiza miongoni mwa watu.

Mama amemshika mtoto wake katika hospitali. Pia mtoto anaonekana akipiga gumzo na baba yake. Pia mtoto huyu ameshika baba yake kwa uso kwa kutumia mkono wa kulia.

Mwanaume anaonekana akinawa mikono, kwa kutumia maji yanayotiririka kutokana kwa tanki lililojazwa na maji. Pia kuna beseni iliyowekwa chini. Pia nyuma yake, kuna jumba la Siaya Seed Sacco.

Hapa naona kliniki ya kusafiri yenye gari lenye nembo ya afya, likiwa limeegeshwa kando ambapo watu wamekusanyika wakipokea huduma za afya. Kliniki hii inaonekana kutoa huduma za matibabu moja kwa moja kwa jamii, hasa katika maeneo ambayo yanapata shida kufikia vituo vya afya vya kawaida. Kliniki kama hii ni muhimu sana kwa huduma za afya ya jamii, hasa kwa watu walioko maeneo ya vijijini au magumu kufikiwa.

Mhudumu aliyevaa magwanda ya rangi nyeupe anaonekana akiwa amevalia barakoa akimdunga mtoto chanjo, ambapo mtoto ameshikwa na mama yake, na pia kuna watu wanaomzunguka wakiwa wameshika kamera.

Hapa naona wahudumu wa afya waliovaa makoti ya kuwakisii mwanga wakimhudumia mwanaume aliyeketi kwenye kiti. Wana vifaa vya afya vinavyoonekana kama ni vifaa vya kurekodi joto. Nyuma yao kuna nyumba ya kitamaduni. Inaonekana kuwa wako kijijini wakitoa huduma za dharura au kufanya ukaguzi wa kiafya kwa jamii.

Tunaona watu wakiwa wameketi katika makundi madogo. Huku mazungumzo yakifanyika ambapo wahudumu wa afya wanawapa wananchi elimu na ushauri juu ya afya yao. Huduma za afya jamii na uhamashishaji ni muhimu sana kwa sababu huongeza ufahamu wa watu kuhusu afya na kinga dhidi ya magonjwa.

Kuna watu wengi wanaoonekana wakiwa wamesimama. Watatu wao wanaonekana wakimuangalia mmoja aliyeshika karatasi. Pia, kuna mwanamke mmoja aliyevaa nguo na barakoa anayeonekana akitembea. Pia, ndani ya jumba hilo kuna wawili ambao wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa.

Kuna majumba ya kliniki ambayo yanaonekana kuwa yamepakwa rangi wa samawati na pia yamo katika rangi ya bendera ya Kenya. Pia kuna walinda usalama wawili ambao wanaonekana wakipita kwa mwendo wa aste aste wakielekea katika kliniki.

Huu ni mkutano wa viongozi ambapo wameketi katika meza. Pia kwa upande wa kushoto, kuna viongozi walioketi hapo. Pia kuna viongozi wamama na wanaume. Pia kuna bendera mbili zinazoonekana katika jumba hili.

Kuna watu wengi walioketi kwenye viti vya rangi nyekundu kwenye ukumbi wa mikutano na kila mtu akiwa na kitabu mkononi. Inaonekana ni mkutano au kongamano la kidini kama inavyoonyeshwa na maandishi ya chini ya picha hio.

Kuna kundi la watu walio kaa kwenye meza ya mkutano wakijadili au kufanya masuala kazi au masuala mbalimbali inayo husiana na mkutano au mikutano ya kitaaluma. Anaonekana kuwa na karatasi na maji iko kwenye meza.

Hili ni kongamano la watu ambapo mheshimiwa anaonekana akiwaongelesha wenzake. Pia kuna watu walioshika kamera ambaoo wanaonekana katika kongamano hili. Pia kuna vinasa sauti vinavyotumika. wata hawa wameketi katika meza moja kuu.

Hapa naona mtu akiwa kinywa wazi na meno safi. Huku daktari wa meno akiwa anatumia kipimo cha kioo na kipaa kingine kuchunguza meno yake. Mkono wa daktari umevaa glavu za plastiki za rangi ya samawati. Picha inaonyesha hali ya usafi na ukaguzi wa afya ya meno.

Kuna mwanamke ambaye anaashiria ama kuonyesha meno meupe, safi na yenye afya. Anaelekeza kidole kwenye meno au mdomo wake ishara ya kuonyesha umuhimu wa kutunza meno. Ngozi yake inaonekana kuwa safi na tabasamau lake linaonyesha hali ya kuridhika au furaha.

Mikono iliyo na glovu za pinki ikishika vifaa vya daktari wa meno na kioo cha meno ambacho kinatumika kuangalia ndani ya mdomo pia kuna panza ya meno ambayo inatumika kushika au kuchunguza inaonyesha maandalizi au uhifadhi wa uchunguzi wa meno ikisisitiza umuhumi wa vifaa salama usafi wa mazingira ya kliniki na huduma za kitaaluma za meno.

Hapa naona mtaalam wa meno akimfanyia mgonjwa matibabu ya meno, ambapo kuna kifaa kinachotumika kwa ajili ya kusafisha meno, au kutibu hali fulani ya kinywa. Hii ni huduma muhimu katika afya ya meno, ambayo inahusisha matibabu ya meno, uchunguzi na huduma za kinga, kama vile uzuiaji wa kuoza kwa meno.

Hapa naona daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa glovu, barakoa na miwani ya usalama huku akitazama ndani ya mdomo wa mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha kliniki. Hii ni sehemu ya huduma za afya ya kinywa na meno ambapo meno huangaliwa, husafishwa au kutibiwa.

Kuna mtu anayetunza afya ya meno yake kwa kutumia mswaki wa kienyeji. Mswaki huu hujulikana kwa jina la mswaki wa miti au Mswak, na umetumika kwa miaka mingi katika jamii nyingi kwa ajili ya kusafisha meno, kuondoa harufu mbaya mdomoni na kulinda fizi.

Hiki ni chumba cha upasuaji ambapo kuna madaktari wawili wanaoonekana wakiendeleza upasuaji. Pia, kuna mmoja aliyelala anayefanyiwa upasuaji katika chumba hicho.

Kuna watu wawili wanaoonekana. Mmoja akiwa ni daktari wa meno aliyevaa glavu za kitabibu na mwingine ni mgonjwa. Daktari wa meno anamkagua mgonjwa meno kwa kutumia vifaa maalum vya matibabu.

Hili ni kliniki la meno ambapo, kuna daktari aliyevalia glavu, na kuna mgonjwa, anayeangaliwa meno yake, kuona kama yamo laini. Pia daktari ameshika, vitu zake vya kazi.

Ambulensi nne zinaonekana kuwa zimepakiwa pia kuna wahudumu waliosimama kando ya ambulensi hizo. Pia wamevalia sare rasmi na wamejihami katika barakoa zao. Pia kuna miti inayoonekana kando ya ambulensi hizo.

Hapa naona magari ya zimamoto mawili ya rangi nyekundu yakiwa yameegeshwa karibu na jengo lenye ghorofa nyingi usiku. Kuna wafanyikazi wa zimamoto wawili waliovaa sare za kazi wakishughulikia na kuzima moto au tukio fulani. Mitaa imejaa maji kutokana na maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba la maji ambalo limeunganishwa na magari ya zimamoto. Jengo lililo nyuma lina madirisha mengi na linaonekana kuwa na ghorofa nne au tano.

Hili ni shirika la msalaba mwekundu ambapo kuna mtu mmoja wa shirika hili anaonekana akiwafunza watoto. Pia kuna watoto walio mzunguka wakimsikiliza. Pia kuna mhudumu mmoja wa shirika la msalaba mwekundu aiyeketi katika kiti. Pia nyuma yao kuna jumba la mabati linaloonekana.

Nyumba za aina mingi zinazoonekana hapa juu ya paa kuna viatu vinavyoonekana, vifagio, basheni, gunia, waya na pia kuna watu chini wanaonekana wakifanya biashara zao pia kuna mtu juu anayeonekana akitengeneza.

Hapa ni pahali ambapo gari zimeegezwa, ambapo kuna magari matatu. Kuna magari mawili ambayo ni ambulensi na kuna gari moja ambalo ni la utumizi wa binafsi pia nyuma kuna jumba linaloonekana.

Hapa naona vijana wawili wakiwa kwenye tukio la huduma ya kwanza wakiwa na vifaa vya mafunzo kama mannequin kwa ajili ya mazoezi ya kutoa huduma ya dharura. Nyuma yao kuna bango linalotangaza mashindano ya huduma ya kwanza likiwa na nembo ya msalaba mwekundu. Hili ni tukio la kuelimisha na kuwajengea uwezo washiriki kuhusu jinsi ya kukabiliana na hali za dharura.

Hapa naona watu wawili waliovaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano wakichukua mtu aliye kwenye machela mtu huyu amelala na anaonekana hana nguvu, watu hawa wako barabarani karibu na majengo na sanamu za wanyama watu wengine wako mbali wakitazama tukio hilo.

Hapa naona watu waliovaa mavazi ya usalama wakiwa katika shughuli ya dharura. Wanahudumia mtu aliye chini ya blanketi au kitambaa cheusi. Inaonekana kuwa hili ni tukio la dharura au mazoezi ya kutoa huduma ya kwanza.

Kuna watu kadhaa waliokaa wakijadiliana. Inaonekana kama ni mkutano au kikao cha majadiliano ya haraka. Meza zimepanga kwa mtindo wa vikundi vidogo. Kila kikundi kina watu wachache wanajadili jambo fulani. Eneo lina mwanga mzuri wa asili kupitia madirisha makubwa. Inaonyesha mazingira ya kitaalamu au na ya pamoja kwa ushirikiano.

Wanajeshi wanaonekana wakiwa wameshika mabunduki yao. Pia, kuna wengine wanaoonekana wakiendesha mapikipiki . Pia kuna pikipiki zilizopangwa laini ambapo wanajeshi hawa wamekalia. Pia wanajeshi hao wamejikinga na rasmi zao za kivita.

Vijana wanaonekana wakijaribu kuliskuma gari ambalo limekwama ambapo kuna mama mmoja aliyevalia nyekundu anayeonekana akiwatazama, pia kuna mwanamake mwingine anayeonekana kwa umbali akiwatazama, pia nyuma yake kuna miti inayoonekana.

Tunaona hali ya hewa yenye moshi mweusi unaotokana na uchafuzi wa hewa unaotoka kwenye gari au magari ya mizigo. Hali hii inaonyesha changamoto ya afya ya mazingira ambapo uchafuzi wa hewa unaweza kusababisha magonjwa ya kupumua kama vile pumu na magonjwa mengine ya njia ya hewa.

Magunia yaliyopangwa katika shamba yanaonekana. Pia kuna watu watatu wanaoonekana wakipakia magunia haya. Pia nyuma yao kuna nyumba zinazoonekana na miti inayoonekana mingi sana. Pia kuna mambao yanayoonekana yaliyokita kambi. Pia mambao hayo yamezunguka shamba hii.

Kuna mandhari ya shamba lenye mimea yenye afya na anga ya machweo. Hali ya anga ni nzuri na inaonyesha mazingira safi na yenye utulivu. Mimea inaonekana kuwa salama na ipo katika mazingira yaliyo dhibitiwa vizuri.

Mkulima mmoja anaonekana akitoa nyasi katika shamba lake. Pia mkulima huyu aliyevaa magwanda rasmi, pia kuna wheelbarrow inayoonekana katika picha hii na kuna mimea ya aina tofauti tofauti iliyopandwa katika shamba.

Hapa naona gari jekundu lililoangukiwa na mti mkubwa uliokatika labda kutokana na upepo mkali au mvua kubwa. Tukio hili linaonyesha athari ya janga la asili kama dhoruba ambazo zinaweza kusababisha uharibifu wa mali na kuhatarisha hata maisha ya watu.

Tunaona barabara iliyofurika maji kutokana na mafuriko. Kuna watu wakiwa kwenye pikipiki, magari na pikipiki za matairi matatu wakijaribu kupita kwenye maji yaliyotwama. Maji yamefunika sehemu kubwa ya barabara jambo linaloashiria hatari za kiafya na mazingira.

Hili ni duka la madawa ambapo kuna shelfu zinazoonekana kuwa zimepangwa pia kuna kamera iliyoko kwenye jumba hili pia kuna kaunta iliyowekwa glasi ambapo pia kuna televisheni inayoonekana pia.

Kuna duka la dawa na kliniki ndogo lililoko barabarani. Jina la kliniki ni Ruiru Family Clinic. Huduma zinazotolewa ni pamoja na EGC na ushauri wa matibabu. Sehemu ya duka imepambwa kwa maandishi yanayosema Dawa. Hii ni sehemu muhimu kwa jamii kwa huduma za afya za msingi.

Kuna sehemu ya kati ambayo ni njia iliyojaa matofali ikiunganisha majengo mawili yalioko upande wa kushoto na wa kulia. Kila jengo limeandikwa ujumbe wenye maneno tabasamu na ujumbe wa kuhamasisha afya kujiamini. Sehemu inaonekana safi na yenye mpangilio mzuri wa mazingira. Kuna miti na mimea nyuma ya majengo ikionyesha mazingira ya kijani na yenye hewa safi. Hii inaonyesha sehemu ya miundo mbinu ya huduma ya afya.

Hili ni hospitali la St Paul .Ambapo Kuna miti inayo onekana katika jumba hilo. Pia juu kuna tanki inalo onekana, Pia kuna geti inayo onekana hapo.

Hili ni hospitali kuu la Kenyatta, ambapo juu kuna mtu mmoja anayeonekana. Pia chini kuna watu waliosimama. Pia kuna mlinzi anayeonekana akitembea katika jumba hilo. Pia kuna gari lililoegezwa mbele ya jumba hilo, na miti inayoonekana.

Kuna vifaa vya matibabu katika chumba cha afya au zahanati. Baadhi ya mambo yanaonekana ni mashine imewekwa karibu na kitanda cha wagonjwa na ina skrini kwa ajili ya kuonyesha picha za ndani ya mwili. Kuna kitanda cha mgonjwa kinachoonekana kikiwa tayari kwa matumizi ya uchunguzi. Pia kuna viti na vifaa vya kuandika kwa matumizi ya mtu wa huduma au mgonjwa.

Kuna vifaa vya matibabu hasaa kifaa kinachotumika kutoa oksijeni, pamoja na kofia ya uso inayotumika kusaidia mgonjwa kupumua. Kifaa hiki kinasaidia wagonjwa wenye matatizo ya kupumua, hasaa wenye magonjwa ya pumu au magonjwa mengine ya mapafu. Vifaa hivi ni sehemu muhimu ya huduma za afya za msingi na za hospitali kwa ajili ya kutoa msaada wa kupumua.

Kuna vifaa vya matibabu, hivi ni kisasa na hutumika katika hospitali au vituo vya afya. Vifaa hivi ni vya teknolojia ya hali ya juu, ambavyo vina uwezo wa kutumika kwa vipimo vya picha za ndani ya mwili. Vifaa vina skrini pamoja na mashine zinazopiga picha ambazo hutumika kwa vipimo vya mionzi kwa ajili ya magonjwa. Vifaa hivi ni msaada katika utambuzi wa magonjwa na matatizo mbalimbali ya kiafya kupitia picha za ndani ya mwili.

Hapa naona sehemu ya vifaa vya matibabu, na vifaa vingine vinavyotumika katika matibabu. Kuna makasha madogo yanayoshikilia vidonge vileo vya dawa, na chupa za vidonge na maji. Pia kuna kinga za mikono ambazo hutumika katika matibabu.

Hapa naona kifaa cha matibabu ambacho kinaonekana kuwa autoclave au chombo cha kusafisha na kuua bakteria kwa kutumia joto la juu na mvuke. Kifaa hiki hutumika katika hospitali na vituo vya afya kusafisha vifaa vya matibabu kama sindano, vifaa vya upasuaji na vifaa vingine ili kuhakikisha usafi na kuzuia maambukizi.

Hapa naona mtu aliyeketi kwenye kiti akiwa amevaa miguu ya bandika. Mguu wa kushoto unaonekana kuwa na soksi, huku wa kulia ukiwa na kifaa cha bandia kinachoanzia juu ya goti kwenda chini, chenye nyayo bandia pia. Hii ni katika kundi na vifaa vya tiba.

Hapa naona kifaa cha kisasa cha kupima joto ya mwili, kilichowekwa ukutani. Kifaa hiki kinatumika kupima joto kwa haraka ama kwa usahihi, bila kuguza mtu. Jambo muhimu hasa katika mazingira ya matibabu, na wakati wa magonjwa ya maambukizi, kama vile, ugonjwa hatari wa covid-19 .

Hapa naona kifaa cha kitabibu kikiwa juu meza ya maabara. Kifaa hiki kina skrini inaonyesha matokeo ya vipimo vya karatasi ya matokeo ikitoka chini yake. Pembeni kuna nyaya , chupa ndogo na vifaa vingine vinavyotumika kwa uchunguzi wa kiafya .Mazingira ni safi na nadhifu.

Naona kitanda cha uchunguzi wa wagonjwa ambacho ni kifaa muhimu kinachotumika katika vituo vya afya, hospitali au kliniki kitanda kina sehemu ya juu ya kulalia ambayo ni sehemu ya kuinua kichwa na pia kina ngazi ndogo mbili zinazosaidia mgonjwa kupanda juu ya kitanda kwa urahisi.

Hapa naona mtu aliyavaa glavu za mipira, akiwa ameshika kipande cha pamba. Sehemu inaonekana ni chumba cha hospitali au kliniki, huku meza ya metali ikiwa na baadhi ya karatasi na vifaa vya matibabu.

Hapa naona chumba cha maabara chenye viti viwili meza na maandishi ukutani yanayosema Clean Bench Documentation Area , katikati kuna makabati la kuhifadhi vifaa, juu yake kuna kifaa cha kupima joto, kulia kuna friji ya matibabu ya kuhifadhi dawa au sampuli.

Kuna vifaa vya matibabu na huduma ya afya ya meno, daktari wa meno au mhudumu wa afya akiwa kwenye kliniki ya meno. Kuna vifaa vya kisasa vya meno kama taa ya kung'arisha au kutazama mdomo wa mgonjwa. Kuna kiti maalum cha wagojwa wa meno. Kuna kompyuta au mashine ya kurekodi au kudhibiti huduma za matibabu. Pia kuna mwangaza wa kutosha ndani ya chumba pamoja na usafi.

Hapa naona vifaa vya maabara katika chumba cha afya kuna darubini, mashine ya kupima sampuli na vifaa vingine vya uchunguzi wa kiafya vilivyowekwa juu ya meza.

Hiki ni kifaa cha kupimia uzito kilicho pakwa rangi nyeupe kinachotumika kupima uzito wa vitu mbalimbali kwa usahihi. Muundo wake umebuniwa kwa njia rahisi ya kusomeka na rangi nyeupe husaidia kuonyesha usafi wake na uimara wa kifaa hicho.

Katika jumba hili, kuna meza inayoonekana. Juu ya meza hilo kuna kompyuta inayoonekana, pia juu ya meza hilo kuna kitabu kinachoonekana. Pia katika meza hilo, kuna simu ya rununu inayoonekana pia.

Tunaona mfanyikazi wa afya wakiwa tayari kutoa chanjo au kuandaa sindano kwa ajili ya huduma za kiafya. Afya ya umma ni muhimu sana na watumishi wa afya wanahakikisha utoaji wa huduma bora kwa wagonjwa ikiwa ni pamoja na utoaji wa chanjo, matibabu na ushauri wa kiafya.

Kukona mfanyikazi wa afya, daktari au muuguzi akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa anaonekana amelala kitandani na mfanyikazi wa afya anamhudumia kidole au mguu wake, pengine akifanya uchunguzi au tiba. Eneo linaonekana kuwa ni chumba cha hospitali au kituo cha afya.

Hili ni kliniki la meno ambapo kuna madaktari wawili ambao wanaonekana wakimhudumia mmoja aliyekuwa amelala meno yake. Pia kuna makabati yanayoonekana nyuma ya madaktari hao. Pia kuna vifaa vya udaktari vinavyotumika.

Tunaona wafanyikazi wa afya, wahudumu wa matibabu wakimhudumia mtu aliyelala chini kwenye blanketi. Wanaonekana wakitekeleza utaratibu wa kitabibu kama vile kupima au kutoa huduma ya kwanza. Wamevaa mavazi rasmi ya kiafya. wanatumia vifaa vya matibabu na wanaonekana wakimpa mtu huduma ya kiafya kwa makini.

Naona mtu aliyevaa koti jeupe la daktari, jambo linaloashiria kuwa ni mhudumu wa afya au mtaalamu wa matibabu, katika mandhari ya chumba cha hospitali au kliniki. Mtu mwingine anaonekana ameketi labda akiwa ni mgonjwa au mteja anayepewa ushauri. Naona kwamba hapa ni picha ya wafanyikazi wa afya au watumishi wa sekta ya matibabu.

Kuna wahudumu wa afya ambao wanaonekana wakiwa kazini wakitumia mashine ya matibabu kumhudumia mgonjwa kitandani. Kuna vifaa vya uchunguzi kama vile mashine vinavyotumika kuchunguza hali ya moyo au viashiria vingine vya afya. Wahudumu wana sare rasmi na wanaonekana wakifanya kazi kwa umakini na weledi.

Hili ni hospitali ambapo kuna mgonjwa aliyelazwa kitandani. Pia kuna watu watatu wanaoonekana. Wawili hao wamesimama na mmoja ameketi. Pia madaktari hao wamevalia barakoa wanaonekana wakimweleza hali ya mgonjwa.

Daktari anaonekana akimfanyia mgonjwa skani, ambapo daktari huyu amevalia magwanda rasmi ya kidaktari ambayo yapo katika rangi ya samawati ambapo mgonjwa huyu amelala chali akingoja kutibiwa na daktari.

Hapa naona watoto wawili wakiwa wame simama juu ya mtaa ulio jaa taka wakitazama nyuma kuelekea makazi ya kitamaduni. Hii ina weza kuwa ina husiana na hali ya afya ya kiakili kwa sababu mazingira ya kiakili yana weza kuwa na athari kubwa ya watoto na watu wazima kwa kuwa yana weza leta matatizo ya kihisia na kisykolojia kutoka na hali ngumu ya maisha na mazingira ya uhitaji mkubwa.

Hapa naona mtaalamu wa afya akizungumza na mgonjwa ambaye anaonekana kuwa na huzuni au msongo wa mawazo. Hii inaonyesha huduma za afya ya kiakili ambapo mgonjwa anapata msaada wa kisaikolojia kutoka kwa mtaalamu. Huduma hii ni muhimu katika kutibu matatizo ya kiakili kama vile mfadhaiko, wasiwasi na masuala ya kihisia.

Hapa naona dawa ya kisasa ya kutuliza maumivu na kupunguza hom, ime wekwa kwenye chupa ya plastiki na ina adamana na boksi la rangi nyeupe na manjano lilio andikwa maelezo ya matumizi. Dawa hii hutumika kwa njia ya sindano hosptalini.

Kuna chupa kadhaa za dawa ya kupaka , zimepangwa kwa mtindo wa mstatili. Kifurushi chake ni cha rangi nyekundu na maandishi meupe pamoja na picha ya mtoto mdogo kwenye lebo. Dawa hii hutumika sana kwa kupunguza maumivu ya misuli, mafua, kikohozi na pia kuzivua mapua.

Mhudumu mmoja anaonekana akiwa anashika chanjo. Pia kuna sindano iliyowekwa ndani ya chanjo hili. Pia chanjo hizi ni aina tatu pia zimepangwa katika meza hii na pia chanjo hii ni kama measles , mumps na vaccines .

Tunaona chanjo ya homa ya manjano ambayo ni sehemu muhimu ya tiba ya kisasa katika sekta ya afya. Chanjo hii ni ya aina ya live freeze dried vaccine inayotumiwa kuzuia homa ya manjano, ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vinavyoambukiza mbu. Chanjo hii hutolewa kwa njia ya sindano ili kulinda mtu dhidi ya maambukizi ya homa ya manjano.

Hapa naona dawa ya kisasa ya sindano. Dawa hii imewekwa kwenye chupa ya kioo cha kahawia na imeambatanishwa na boksi ya manjano yenye maelezo. Hii ni mfano ya dawa zinazotumika katika matibabu ya mifuko ikionyesha matumizi ya tiba za kisasa.

Naona kiunganisho cha chai inayotumiwa kwa kiungo cha kusaidia afya ya wanaume hasa katika suala la uwezo wa uzazi. Inaeleza sehemu ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza ambapo chai au tiba za asili hutumiwa kusaidia afya na kuzuia au kutibu matatizo yasiyo ya kuambukiza kama vile matatizo ya mfumo wa uzazi, magonjwa ya moyo au magonjwa ya kisukari.

Dawa za kinga za uzazi au vidonge vya homoni vidonge hivi hutumiwa kwa madhumuni mbali mbali ikiwa pamoja na kuzuia mimba kusawazisha homoni na kutibu hali fulani za afya kama kuharibika kwa mzunguko wa hedhi.

Hapa naona maandamano au kampeni ya kupinga unyanyasaji wa jinsia au ukatili dhidi ya wanawake ,watu walioko kwenye picha wanashikilia mabango yenye ujumbe wa kuhimiza kuchukua msimamo dhidi ya unyanyasaji wa wanawake na kuonya dhidi ya ukatili wa wanawake.

Wahudumu wawili wanaonekana wakiwa wameshika kit za kupimia ujauzito ambapo wanaelezea jinsi ya utumizi wa kit hizi. Pia kit hizi zina laini moja ya nyekundu, laini mbili iliyo na nyekundu. Pia kuna laini moja inayoonekana na kuna laini ingine ambayo haionekani.

Kuna mtu anafanya kipimo cha mkojo kwa kutumia kizibiti cha kemikali. Kipimo cha kawaida, kinachotumika kugundua viashiria mbalimbali vya afya ya mwili. Kifaa hiki cha kugundhibiti kemikali kimezama ndani ya mkojo uliowekwa ndani ya kikombe cha plastiki. Matokeo yake yanaweza kuonyesha uwepo wa protini, glukosi, kerotini, damu na viashiria vingine.

Daktari aliyevalia glovu anaonekana, pia daktari huyo amevalia sare rasmi la kidaktari, pia kuna mgonjwa anayeonekana ameketi katika kitanda ambapo pia daktari anaonekana akimwelezea jinsi ya kutumia bidhaa ya udaktari.

Naona mtu wa huduma wa afya ama muuguzi akimpa chanjo au dawa mtoto mdogo ambaye amekaa kifuani mwa mzazi wake. Hii ni mfano wa huduma za afya zinazohusiana na magonjwa na matibabu, ambapo wagonjwa au watoto hupatiwa matibabu au kinga kama chanjo.

Tunaona mkono wa mtoto mdogo aliye na sindano ya maji au sawa inayomsaidia. Mkono mwingine unaonekana kumpa msaada au faraja mgonjwa huyo. Hii inaonyesha huduma ya matibabu inayotolewa kwa wagonjwa katika vituo vya afya. Matibabu haya ni muhimu sana katika kuokoa maisha na kuimarisha afya ya wagonjwa hasa watoto wadogo na watu walioko katika hali tete kiafya.

Mhudumu wa afya mwenye sare za hospitali na barakoa ya usoni akiwa ndani ya chumba ama hospitali. Anaonekana ikiunganisha au kukagua bomba kwenye mifumo wa okisijeni au hewa nyingine muhimu kwa wagonjwa.

Naona mwanamke anayepokea chanjo au sindano kwenye mkono wake wa juu na mwanamke huyu anaonekana kuwa amevaa mavazi ya kitamaduni. Pia kuna mhudumu ambaye amemshika mkono huku akiwa na sindano tayari kumchoma mkononi.

Mhudumu anaonekana akimdunga mama aliyeketi kwenye kiti, chanjo. Pia mhudumu huyu amevalia barakoa na amevalia mavazi ya nyeupe. Pia nyuma yake kuna miti inayoonekana. Kuna nyasi inayoonekana pia.

Mhudumu mmoja aliyeshika sindano na pia kuiweka ndani ya chanjo, katika harakati za kuweka chanjo katika sindano. Pia mhudumu huyu aliyevalia mavazi ya samawati anaonekana. Pia nyuma yake kuna makabati yanayoonekana pia.

Muuguzi au daktari akiwa anamtibu mtoto mchanga katika chumba cha kuhifadhi watoto wagonjwa mtoto yuko katika chumba kilichowazi na vifaa vya matibabu karibu naye muuguzi anatumia stethoscopu kuangalia mapafu au moyo wa mtoto.

Hapa naona mtu anayefanya kazi ya kufuatilia au kuchunguza mtoto mdogo, ambaye anaonekana ameketi au kusimama karibu na ukuta wa nyumba. Mtu huyo amevaa koti la rangi ya buluu na ana kitambulisho mkononi, jambo linaloashiria kuwa anafanya kazi rasmi ya huduma ya afya za jamii.

Hapa naona watoto wadogo wakiwa wamekaa kwenye mkeka ndani ya nyumba ya jadi, wakijifunza pamoja kwa kutumia kitabu cha picha. Hii inaonyesha elimu ya awali au ujifunzaji wa nyumbani kwa watoto katika mazingira ya vijijini.

Hili ni hospitali ambapo mhudumu mmoja anaonekana akimhudumia mtoto. Mhudumu mwingine anaonekana akimzungumzia mama mja mzito. Pia nyuma ya mhudumu kuna televisheni inayoonekana. Pia kuna saa iliyoko ukutani.

Hapa naona mtoto mchanga amelala juu ya shuka rangi huku mtu mzima akimshika miguu kama vile anampima au kumtunza kiafya. Karibu kuna vifaa vya hospitali inaonyesha kuwa hii ni sehemu ya kliniki au zahanati. Watu waliopo wanaonekana kuwa wahudumu wa afya au walezi wa mtoto. Mazingira haya yanahusiana na huduma za afya kwa watoto.

Naona darasa la watoto wakisoma au kushiriki kwenye mafunzo yanayohusiana na afya ya umma ya usafi wa mazingira. Mwalimu au mhudumu wa afya anaonekana akieleza jambo kwa wanafunzi waliokaa mezani na baadhi yao wakiwa wamebeba karatasi au vipeperushi vyenye picha au maelezo yanayohusiana na somo hili.

Hili ni kongamano la watu ambapo wengine wao wameketi chini na wengine wameinua mikono juu. Pia nyuma ya watu hawa kuna majumba yanayoonekana. Pia nyuma ya majumba haya kuna miti inayoonekana mingi sana.

Wakulima wanaonekana kuwa wakisimama pia wamevalia magwanda ya samawati ambapo upande wa kushoto, watoto wanaonekana wakiwa wamesimama. Upande wa kulia, wengine wanaonekana wakiwa wamesimama ambapo wanaonekana wakipewa mawaidha. Nyuma yao kuna miti inayoonekana.

Kuna kundi la watu waliovaa mavazi ya kinga ya rangi ya bluu. Watu hawa wanaonekana wakishughulika na shughuli za usafi katika mazingira ya jamii. Inaweza kuwa ni shughuli za kusafisha mazingira, kuondoa taka au kampeni ya kuelimisha kuhusu usafi.

Mhudumu huyu anaonekana akipima mtoto kilo yake .pia mhudumu huyu ameshika kitabu ,pia kuna miti nyuma yake ,inayozunguka inayo onekana katika jumba hili.

Hapa naona watoto watatu wakiwa wanatabasamu, wakionyesha mikono yao iliyopakwa sabuni au tope. Hii ni ishara kwamba wanasafisha mikono yao. Mandhari ni ya nje na inaonekana kua ni shughuli ya pamoja.

Mhudumu mmoja anaonekana akidunga mtoto chanjo ambapo mtoto huyu ameshikwa na mama yake aliyeketi katika kiti. Pia kuna mzee aliyevalia barakoa. Pia kuna watu wawili waliosimama na mmoja anayemwangalia mtoto huyu akidungwa chanjo.

Hii ni biashara ya uuzaji wa maji ambapo muuzaji na mnunuzi wamevaa barakoa. Pia muuzaji anaonekana akitumia simu anapo chota maji. Pia mnunuzi aliyavaa barakoa yumo ndani ya duka hilo.

Kuna mtu anayenawa mikono yake kwa kutumia sabuni na maji yaliyo kwenye tanki au bomba la bluu.

Daktari aliyevalia glavu anaonekana akimdunga mgonjwa sindano, pia nyuma yao kuna madaktari wengine waliovalia barakao ambao wanamtazama mgonjwa huyo akidungwa sindano iyo, pia wamevalia sare rasmi za kidaktari.

Kuna mimea yenye majani mengi ipo kwenye eneo lenye miti, huenda ni bustani au msitu mdogo. Mimea hii inaweza kuwa ni aina ya miti shamba inayotumika katika tiba za jadi. Hii inaonyesha umuhimu wa tiba za kiasili katika huduma za afya, na pia inasisitiza mchango wa tiba za kiasili na matumizi ya mimea kama sehemu ya tiba mbadala au ya kijadi.

Hapa naona chupa ya plastiki iliyojaa ya maji ya kiasili yenye rangi ya zambarau, yenye lebo iliyoandikwa arorwet na jina la kampuni ya HB. Chupa hio imewekwa juu ya sehemu nyeupe, huku mazingira ya nyuma yakiwa na kijani kibichi.

hili ni soko, ambapo kuna wanawake watatu wanaonekana kuwa wameketi, wamama wanauza dawa za kiasili, pia dawa hizo zimepangwa kwa vitengo tofauti tofauti, pia nyuma yao kuna watu wanaonekana wakipita, pia wanaonekana

Naona maua aina ya komo maela ambayo yanatumika katika tiba asili. Maua haya hutumika kutengeneza chai ya mitishamba inayosaidia kutuliza mwili, kupunguza wasiwasi na kusaidia usingizi. Pia husaidia kupunguza maumivu ya tumbo na kuleta utulivu wa hisia.

Hapa naona mimea mingi ya kijani ikiwa imejaa na imechanganyika, ikionyesha mazingira ya asili. Jua linaangaza kwenye majani na kutoa mwanga mzuri wa asili. Mimea hii inaonekana kuwa ni sehemu ya dawa za asili au tiba za kienyeji.

Huu ni mti wa asili, unaweza kuwa sehemu ya tiba ya kiasili. Katika tiba ya asili mti kama huu hutumika kwa njia mbalimbali kama vile magomba yake huchemshwa kutengeneza dawa ya kutibu magonjwa ya tumbo au malaria. Majani yake pia hupondwa na kutumika katika kutibu majeraha ukipele, na baadhi ya miti hutoa gundi au utongu unaotumika katika matatizo ya ngozi au kupunguza maumivu.

Naona mimea ya kijani kibichi ya kupandamana ambayo imeota kwenye aneo lenye jua kali. Mimea hiyo inaonekana kuwa na majani makubwa ya kijani na baadhi inaonekana kupanda juu kwa msaada wa sehemu nyingine. Hii ni ishara ya kuwa mmea wa aina ya mzabibu au wa kutambaa, na mmea huu huwa ni miongoni wa mimea ya tiba inayopatikana mashambani au porini.

Hapa kuna mimea ya aina tofauti tofauti ambapo kuna matawi yanayoonekana yakichipuka kwa rangi ya samawati. Pia katika mimea hii, imo sehemu tofauti tofauti.